Ni kando ya mto tunaona watu wengi wamesimama. Kuna wawili wenye wanavuka mto wanapita ndani ya maji. Kwenue ile ng'ambo ingine tunaona kuna mtu amesimama huko anaangalia hawa wawili wanavuka mto. Na anashangaa, hawa wawili wanavuka aje ndani ya maji?